Mama na mtoto wanasafisha vinywa vyao kwa pamoja kwa kutumia mswaki na dawa ya meno, wakidumisha usafi na afya ya kinywa.

Wanafunzi wakiwa katika shughuli za upandaji miti kwenye eneo la shule, wakihamasishwa kulinda mazingira na kuendeleza afya ya mazingira yao.

Watu wamepanda mti na wanauangalia kwa uangalifu, wakionyesha kushikamana katika kulinda mazingira na kuchangia hewa safi, kivuli na maisha bora kwa vizazi vya sasa na vijana.

Maji ya mafuliko yamejaaa kwa kasi, mtu mmoja anaokolewa kutoka kwenye maji yaliyotapakaa. Tukio linaloonyesha athari na mabadiliko ya tabia ya nchi na umuhimu wa hatua za kulinda mazingira na usalama kwa jamii.

Madaktari wapo ndani ya chumba cha upasuaji wakitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa, wakiwa wamevaa mavazi maalumu na wakishirikiana kwa umakini hali inayoonyesha taaluma na umakini katika kutoa tiba.

Mtu amevalia mavazi ya wauguzi amesimama kwa utulivu, akiwa tayari kutoa huduma za matibabu na za kwa uangalizi kwa wagonjwa kwa uangalifu na weledi.

Madaktari wapo kwenye chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwa umakini hali inayoonyesha ueledi na utoaji wa matibabu ya afya

Daktari amesimama kando ya kitanda cha hospitali, akimfanyia uchunguzi mgonjwa aliyelala kwa umakini na uangalifu, huku akihakikisha anapata huduma sahihi ya matibabu.

Wauguzi wanatoa tiba kwa uangalifu kwa mtoto wakihakikisha anapata matibabu salama na kwa upendo, katika mazingira ya utulivu yanayolenga kulinda afya na ustawi wa watoto.

Mama ameketi katika kitanda hospitalini, akiwa amebeba mtoto mkononi akimtunza kwa upendo. Hali ikionyesha huduma ya ukaribu na uangalizi wa afya ya mtoto mdogo katika mazingira salama ya tiba.

Mtoto amening'inizwa kwenye mizani ya kupima uzito akipimwa kwa uangalifu na mhudumu, hali inayoonyesha ufuatiliaji na ukuwaji wa mtoto za kitibabu.

Mama ameketi, akiwa amebeba mtoto, akimsikiliza mhudumu kwa makini. Hali inaonyesha ufuatiliaji wa afya na ustawi wa mtoto kwa ukaribu na utulivu.

Mama ameketi kwenye kiti huku akiwa amebeba mtoto wake kwa upande, wakati daktari akiwa makini akimchoma sindano ya chanjo, kuonyesha umuhimu wa afya ya jamii na usafi katika utoaji wa huduma za afya.

Chupa ndogo imejaa dawa za asili ikiwa imehifadhiwa kwa uangalifu, hali inayoosha matumizi ya tiba mbadala, zinazotokana na mimea kwa ajili ya afya na ustawi wa mwili.

Mwanamke amesimama akiwa ameshika mmea wa tiba mkono wake akiuangalia kwa makini, kama sehemu ya mchakato wa kutambua na kuandaa dawa ya asili.